Kuna magari ya aina tofauti, yakiwemo magari madogo, magari ya mzigo na vani. Nyuma kuna jengo jeupe kubwa lenya milango na madirisha, linaloonekana kuwa kama gala au karakana. Magari yamepangwa kwa karibu sana kwenye sehemu ya maeegesho.

Kuna magari ya aina tofauti yakiwemo magari madogo, magari ya mizigo na vani. Nyuma kuna jengo jeupe kubwa lenye milango na madirisha yanaonekana kuwa kama gala au karakana. Magari yamepangwa kwa karibu sana kwenye sehemu ya maegesho.